Vijana wawili pamoja na mwalimu au mwanamke wakiwa wamejikita katika kompyuta ndogo, labda wakifanya kazi ya programu au miradi mingine ya kiteknolojia. Wanaonekana wakishirikiana na kujifunza pamoja .Kuna kompyuta nyingine nyuma ikionyesha mazingira ya ofisi ya kisasa au kituo cha mafunzo ya teknolojia.

Wanafunzi wawili wakitumia kompyuta kibao kwa ajili ya kujifunza wakionyesha umuhimu wa elimu ya kidijitali. Wanaonekana kufurahia matumizi ya kifaa hicho, jambo linaloashiria jinsi teknolojia inavyotumika kuboresha elimu.

Kompyuta dogo iliyounganishwa na ikoni mbalimbali. Ikoni hizi zinawakilisha huduma za kidigitali kama vile uhifadhi wa wingu, usalama, kalenda, utafutaji, ushiriki, Wi-fi na kujifunza mtandaoni. Mandhari ya nyuma ina ramani ya ulimwengu.

Wanawake Wawili vijana wameketi kwenye sakafu ya mbao wakisoma. Mmoja wao anashikilia kalamu na karatasi huku mwingine akichukua vitu kutoka kwenye begi. Kompyuta ndogo na begi la shule viko karibu zikionyesha mazingira ya kujifunza.

Kundi la vijana, wanaume wengi wakiwa wamekusanyika karibu na meza wakiwa wanatumia kompyuta zao za mikononi. Waanaonekana wakifanya kazi pamoja, wakishirikiana na kujadili jambo fulani, labda katika mazingira ya kujifunza au ya kufanya kazi.

Msichana mchanga akifanya kazi zake za shule nyumbani akitumia kompyuta ndogo na vitabu. Akisisitizi umuhimu wa elimu ya kidijitali na masomo ya nyumbani. Hii inaonyesha jinsi wanafunzi wanavyotumia teknolojia katika masomo yao.

Kijana wa kike, akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni, na anatumia kompyuta mpakato kujifunza au kufanya kazi nyumbani. Anaonekana akifurahia na amejishughulisha. Huku akichukua maelezo kwenye daftari. Hii inaakisi kuongezeka kwa elimu ya mtandaoni au kufanya kazi ukiwa nyumbani.

Mwanamke akitumia kompyuta yake ndogo kujifunza akichukua maelezo kwa kalamu, kando yake kuna kikombe na vitabu kadhaa kwenye rafu nyuma. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu ya mtandaoni na kujisomea katika maeneo ya nje.

Simu mahiri imelala kwenye meza ya ofisi yenye vitabu na kompyuta mpakato. Skrini ya simu inaonyesha programu ya e-learning yenye chaguzi kama sat, downloads na community . Hii inaashiria jinsi elimu ya kidijitali inavyopatikana kwa urahisi kupitia vifaa vya mkononi.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu nyeusi akipunga mkono na kutabasamu mbele ya kompyuta .Anaonekana yuko kwenye mkutano wa video au darasa la mtandaoni .Akionyesha urahisi wa majukwaa ya kujifunza ya kidijitali.

Mwanafunzi wa kiume, mwenye miwani akitumia kompyuta mkononi, na kutabasamu, huku kukiwa na ikoni ya kofia ya kuhitimu ikielea hewani. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine wakifanya kazi, kwenye kopyuta zao, ikionyesha mazingira ya kujifunza ya kidijitali na elimu ya mtandaoni.

Mtoto anajifunza kupitia kompyuta mpakato akitumia jukwaa la e-learning . Hii inawaashiria mbadiliko wa elimu kuelekea majukwaa ya kidigitali ambayo yamekuwa muhimu sana, hasa hapa Kenya ambapo elimu ya mtandaoni inazidi kushika kasi.

Mtoto labda mwanafunzi akitumia kompyuta dogo na kusikiliza kwa makini kupitia vipokea sauti. Anaonekana akizingatia somo au kazi ya shule kupitia jukwa la e-learning . Nyuma yake kuna rafu ya vitabu, ikionyesha mazingira ya kujifunzia nyumbani au shuleni.

Msichana mdogo akiwa makini akitazama skrini ya kompyuta mkononi, huku akiwa ameshika kalamu. Anaonekana akijifunza au akishiriki katika shughuli ya elimu ya mtandaoni kutoka nyumbani.

Mwanamke akishiriki katika mkutano wa video kupitia kompyuta mpakato akiwa amevaa vipokea sauti. Hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyowezesha mikutano ya mbali na elimu ya mtandaoni ambayo ni muhimu sana hapa kenya kukiwa na ongezeko la matumizi ya majukuu ya kidijitali kwa ajili ya kazi na masomo.

Mwanafunzi wa kiume aliye valia sare ya buluu akitumia komputa mkononi darasani anatabasamu kidogo, huku akitazama kamera na kompyuta mkononi nyingine zinaonekana mbele yake ikionyesha matumizi ya teknologia katika elimu.

Mtu akitumia kompyuta mpakato gizani huku skrini ikionyesha mtandao wa viunganishi vya kidijitali na ikoni mbalimbali .Mtu huyo anaonekana amelala chini labda kwenye sofa akifanya kazi au kujifunza mtandaoni. Huu unaweza kuwa mfano wa jinsi watu wanavyotumia majukwaa ya kidijitali kwa elimu.

Mtu akitumia kompyuta mkononi na simu huku kukiwa na aikoni za kidijitali zinazoelea hewani, zinazowakilisha dhana za elimu na kujifunza mtandaoni kama vile kofia ya kuhitimu, kitabu na balbu ya mawazo.

Kompyuta ndogo ikiwa imefunguliwa kando na rundo la vitabu na rafu za vitabu zikiwa nyuma zikionyesha mazingira ya maktaba au nafasi ya kujifunzia. Hii inaashiria mchanganyiko wa elimu ya kidijitali na jadi ikionyesha umuhimu wa majukwaa ya e-learning na vitabu.

Wanaume wawili wakishirikiana kwenye kompyuta dogo, labda wakijifunza au kufanya kazi pamoja kupitia jukwaa la kidigitali. Mmoja anaonekana akieleza kwenye skrini, huku mwingine akiandika madokezo. Mazingira yanaonesha kujifunza kwa ushirikiano au msaada wakieletroniki, ikipendeza matumizi ya majukwaa ya elimu na mtandaoni,

Mwanamke ameketi jikoni akitumia kompyuta yake dogo anaonekana amevaa vipokea sauti maskioni akionyesha anaweza kua anafanya kazi, anajifunza au anashiriki katika mkutano wa mtandaoni mazingira ni ya kisasa na safi na mwanga wa asili kutoka dirisha kubwa.

Mwanaume anaandika kwenye karatasi akiwa ameketi mbele ya kompyuta. Hii inaweza kuwakilisha kazi ofisini, kujifunza, au hata kutoa mafunzo kupitia majukwaa ya kidijitadi. Jambo ambalo linafanyika sana hapa jijini. elimu na kazi ya mtandaoni inazidi kukua.

Ramani ya dunia iliyounganishwa na watu mbalimbali, kuwakilisha mtandao wa kidijitali na elimu mtandaoni. Vifaa vya kielektorini kama vile kompyuta kibao na simu vinaonyeshwa.

Kompyuta mpakato yenye skrini inayoonyesha neno E-learning na ikoni zinazohusika na elimu na teknolojia. Kompyuta hiyo imewekwa kwenye meza ya mbao na kikombe cha kahawa, karatasi na vitabu karibu nayo. Ikionyesha mazingira ya masomo au kazi. Inaashiria matumizi ya jukwaa ya kujifunza ya kidijitali.

Wanafunzi kadhaa wakiwemo mwanamke na mwanamme wawili wakitumia kompyuta ndogo katika mazingira ya kujifunzia. Wanaonekana kushirikiana labda wakijifunza programu au ujuzi wa kidijitali.

Mkono ulioshika simu janja, huku kofia ya kuhitimu, begi na kitabu vikiwa vimeelea karibu nayo. Bango kubwa limeadikwa online school , likiashiria dhana ya elimu ya mtandaoni au masomo ya kidijitali. Hii inaonyesha mwelekeo wa sasa wa elimu inayotegenea teknolojia.

Wanafunzi wawili wachanga, wakiwa wamevalia sare za shule, wakitabasamu na kuangalia kompyuta mkonono, labda wakishiriki katika masomo la kidijitali, au wakijifunza mtandaoni. Hii inaashiria matumiza ya teknolojia katika elimu.

Mtu akifanya kazi kwenye kompyuta ya mkononi, kwenye meza ya mbao labda akitumia jukwaa la kujifunza mtandaoni au akifanya kazi ya kidijitali. Mazingira yanaonekana kuwa ya starehe labda ofisi ya nyumbani, ikisisitiza urahisi wa elimu na kazi ya mtandaoni.

Mwanamke kijana mwenye nywele za asili amekaa mezani mbele ya kompyuta ndogo akisoma nyaraka kwa umakini. Anaonekana kuwa ofisi ya kisasa au nafasi ya kufanya kazi ikionyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi labda kupitia majukwa ya kidigitali.

Mwanaume aliyevaa suti akitumia kompyuta kibao iliyosimama mezani huku akibonyeza skrini kwa kidole chake. Anaonekana kuwa katika mazingira ya ofisi au nyumbani akijihusisha na shughuli za kidijitali labda kwa ajili ya wakazi au kujifunza kupitia kwa njia ya mtandaoni.

Mvulana mchanga akitumia kompyuta mkononi, huku akiwa amevaa vipokea sauti masikioni. Anaonekana mwenye furaha na tabasamu, labda akijifunza au akishiriki katika somo la mtandaoni kutoka nyumbani, akitumia teknolojia ya kidijitali ya elimu.

Wasichana wawili wakiwa wametabasamu na kutumia kompyuta ndogo shuleni. Wamevaa hijabu na mazingira yanaonekana kuwa ya darasa. Inaashiria matumizi ya teknolojia ya kidijitali na majukwaa ya kujifunza mtandaoni katika elimu yakileta fursa mpya za masomo.

Mwanamke akijifunza kupitia jukwaa la kidijitali, anaonekana akizingatia akiwa na kitabu cha kuandika karibu naye. Mikono ya skirini ya kompyuta yenye kitufe cha kucheza vidio, inaashiria elimu ya mtandaoni au kozi za vidio, zinaonyesha mabadiliko ya teknolojia katika kujifunza.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizosukwa akiwa amejikita katika kazi zake za shule. Anaandika kwenye daftari huku akiangalia skrini ya kompyuta kibao iliyo karibu naye ambayo inaonyesha mwalimu akifundisha . Hii inaonyesha matumizi ya majukwaa ya e-learning au masomo ya mtandaoni.

Mwanafunzi akifuatilia masomo kupitia kompyuta mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha ,mwanafunzi ana daftari na kalamu mkononi akionyesha kujifunza kwa makini kupitia jukwaa la kidijitali ,mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yanayofaa kwa kujifunzia.

Chumba ambacho, kina kitanda kilichotandikwa na shuka ya miraba ya bluu na blanketi chini yake. Kuna mito miwili myeupe juu ya kitanda. Kuta za chumba zimepakwa rangi na kuna pazia jeupe limehangikwa kwenye dirisha. Sakafu inaonekana kuwa safi ikionyesha mazingira rahisi na safi ya kulala.

Chumba chenye vitanda viwili ya orofa, kimoja kikiwa cha mbao na kingine cha chuma. Nguo za kukalia zimetandikwa vizuri. Mlango mmoja unaonekana kuingia chumba kingine. Kuta zina rangi ya kupendeza labda manjano na chumba kinaonekana safi na kimetunzwa vizuri.

Mwanariadha kijana akiruka juu ya vikwazo vidogo vya rangi ya chungwa kwenye wimbo wa riadha wa ndani. Anaonekana akifanya mazoezi ya riadha au mashindano ya riadha. Watu wengine wanaonekana nyuma wakiangalia au wakifanya mazoezi yao. Inaashriia umuhimu wa michezo na vifaa vya riadha.

Darasa tupu lenye viti na meza zilizopangwa vizuri zikitazama ubao mweusi na meza ya mwalimu. Chumba kinaonekana kuwa safi na tayari kwa masomo. Ikionyesha mazingira ya kawaida ya kujifunzia Katika shule.

Chumba kikubwa kilicho pangiliwa kwa maabara ya kompyuta au darasa la teknolojia. Safu za kompyuta zimepangwa kwenye meza ndefu zikiwa na viti vyenye rangi mbalimbali madirisha makubwa yanaruhisu mwanga wa asili kuingia na kuna nafasi kubwa katikati ya chumba.

Kundi la watoto wadogo wakiwa ndani ya maktaba au chumba cha kusomea. Baadhi wamekaa kwenye viti kuzunguka meza kubwa ya mbao huku wengine wakiwa wamekaa chini. Rafu zilizojaa vitabu zinaonekana nyuma zikionyesha mazingira ya kujifunza.

Kumbi la mihadhara lenye wanafunzi na walimu wengi wameketi kwenye viti wakihudhuria somo au mkutano. Kumbi linaonekana kuwa kubwa na lenye viti vingi ikionyesha umuhimu wa elimu ya juu na mafunzo katika eneo hilo.

Chumba cha mikutano chenye meza ndefu ya mbao na viti vingi vyeusi vilivyopangwa kuzunguka meza .Kuna televisheni iloyo niginia ukutani na ubao mweupe kuashiria vifaa vya kisasa vinavyo tumiwa kwa mikutano na mafunzo. Chumbani kinaonekana safi na kimetunzwa vizuri.

Wodi ya hospitali ikiwa na vitanda vitatu zenye mashuka meupe na ya waridi. Kuna mapazia ya buluu yakitenganisha vitanda kuashira faragha kwa wagonjwa. Wodi inaonekana safi na imeandaliwa vizuri kwa ajili ya utunzaji wa wagonjwa.

Darasa la kompyuta ambapo wanafunzi wanajifunza kutumia kompyuta chini ya usimamizi wa mwalimu. Kila mwanafunzi ana kompyuta yake na kuna ubao mweupe mbele ya darasa. Hii inaashiria msisitizo wa elimu ya teknolojia shuleni.

Chumba chenye kitanda kimoja chenye ghorofa kisichoyandikwa kilicho na magodoro meupe. Kuna pazia ya rangi isiyokolea kwenye dirisha na rafu zilizojaa vitu zinaonekana nyuma ya kitanda. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri.

Chumba chenye vitanda viwili labda chumba cha kulala cha mabweni ya wanafunzi au hosteli, kikiwa na samani za mbao na kuta za zambarau. Chumba kinaonekana kuwa safi na chenye mpangilio rahisi. Hiki kinaweza kuwa sehemu ya miundo mbinu ya kituo cha elimu huku mjini.

Huu ni mradi wa kuimarisha miundombinu ya elimu nchini Kenya unaojumuisha mabweni yenye vitanda vingi vya ghorofa kwa ajili ya wanafunzi ukilenga kuboresha mazingira ya kujifunzia na malazi shuleni.

Chumba chenye vitanda viwili vikiwa vimetandikwa vizuri, kila kimoja kikiwa na mto mweupe. Chumba kinaonekana kuwa safi na rahisi pengine ni hosteli ya shule au chuo au hata makazi ya wageni. Kinachoashiria nafasi ya kulala kwa watu wawili.

Chumba cha malazi, labda mabweni katika shule au hosteli. Vitanda viwili vya ghorofa vimepangwa ndani ya chumba vikiwa na magodoro na shuka rahisi. Dirisha linaonekana upande wa kulia likiruhusu mwanga kuingia. Ikionyesha mazingira rahisi na yenye matumizi ya kutoa malazi kwa wanafunzi au wageni.

Hili ni darasa tupu lenye meza na viti vilivyo pangwa safu wima likiashiria mazingira ya kujifunzia. Dirisha kubwa na mapazia mekundu yana ruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani ya darasa.

Maabara ya kisayansi inaonekana kuwa katika chuo kikuu au taasisi ya elimu. Wanafunzi au watafiti wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara. wanaonekana wakifanya majaribio au kazi kwenye meza ndefu za maabara. Hii inaashiria miundombinu ya elimu iliyotumika kwenye masomo ya sayansi.

Huu ni ukumbi mkubwa wa kisasa uliopambwa kwa tukio, ukiwa na viti vyeupe vilivyopangwa vizuri, meza zilizofunikwa na skrini kubwa za maonyesho. Ni mahali pazuri kwa makongamano au matukio makubwa.

Chumba cha kulala cha wanafunzi labda katika bweni la shule au chuo kuna vitanda viwili meza ya kusomea yenye viti viwili na rafu za vitabu vikonyesha mazingira ya kujisomea na kulala.

Chumba cha bweni chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyopangwa kwa ajili ya wanafunzi au makazi ya kikundi. Mwanafunzi mmoja anaonekana amekaa kwenye kitanda cha chini na kuna masanduku ya kuhifadhia vitu. Chumba kinaonekana kuwa safi na chenye mpangilio rahisi.

Mwanamke akichagua kitabu kutoka kwenye rafu ya vitabu vilivyojaa katika maktaba. Anaonekana kuwa na umakini na anafurahia shughuli yake. Inaashiria umuhimu wa maktaba kama kituo cha kujifunzia na kupata maarifa muhimu kwa wanafunzi na wananchi.

Huu ni mlango wa maktaba ya kitaaluma inayoelekeza kwenye counter . Milango ya mbao imefunguka ikifunua juhudi za taarifa ya maktaba pande zote mbili labda zikionyesha vitabu au habari nyingine muhimu. Hii inaonyesha mazingira tulivu na ya kitaaluma

Chumba cha kulala cha bweni chenye vitanda vingi vya ghorofa vilivyotandikwa. Chumba kinaonekana kuwa na nafasi kubwa na kuna dirisha dogo na mlango unaoelekea nje. Huenda ni bweni la shule au taasisi nyingine ya elimu.

Vijana kadhaa, labda wanafunzi wakiwa wamekusanyika na kushiriki katika shuguli ya kukata nyama nje labda kama sehemu ya maandalizi ya chakula, inaweza kuwa tukio la kijamii au la kujifunza nje ya darasa ambapo wanajifunza ujuzi wa maisha.

Huyu ni mwanamume ambaye amesimama kileleni mwa jabari kubwa akionyesha ishara ya amani au ushindi kwa mikono yote miwili. Nyuma yake kuna anga la bluu na mawingu meupe na miti michache inaonekana upande wa kushoto.

Mwanafunzi wa kiume akichagua kitabu kutoka kwenye rafu kubwa ya vitabu iliyojaa. Anaonekana kuwa makini, na anajitahidi kupata kitabu anacho kihitaji. Hii inaashiria mazingira ya maktaba, ambayo ni muhimu kwa wanafunzi wa shule za sekondari, na vyuo vikuu.

Kundi la watu wakiwa wamevalia fulana nyekundu wakishiriki katika mchezo wa kuvuta kamba kwenye uwanja wa wazi wenye nyasi. Watu wengine wanatazama kutoka nyuma na hema nyeupe zinazoonekana mbali. Hii inaashiria shughuli ya michezo au burundani katika shule ya sekondari au tukio la jamii.

Kundi la wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wamevalia sare zao wakishiriki katika shughuli ya upandaji mti. Mwalimu au kiongozi anaonekana akitoa maelekezo na wanafunzi wameshikilia miche midogo ya miti. Hii inaashiria mradi wa mazingira au kampeni wa upandaji wa miti shuleni.

Mwalimu akimsaidia mtoto mwenye ulemavu kwenye kiti cha magurudumu kuchora jambo linaloashiria elimu jumuishi. Wote wawili wanaonekana kufurahia shughuli hiyo huku mtoto akitabasamu kwa furaha.

Kundi la watu ikiwemo mwanamke mwenye ugonjwa wa Down wakishiriki katika mkutano anafurahi na kutabasamu. Hii inasisitiza umuhimu wa elimu jumuishi na ushirikiano na fursa sawa kwa kila mtu.

Kundi la vijana, wakiwemo walemavu wakisoma vitabu pamoja kuashiria elimu jumuishi. Wanashirikiana na kujifunza kutoka kwa mmoja hadi mwingine, jambo linaloonyesha kuwa elimu haibagui katika eneo ya mjini.

Wanaume wawili waliovalia sare za bluu, labda mafundi au wafanyakazi wa kiwandani. Wakichunguza kitu kwenye kompyuta kibao. Mmoja anaonekana kuwa mgonjwa, anajifunza au anasaidiwa na mwenzake. Hii inaashiria umuhimu wa elimu maalumu na jumuishi katika ajira.

Mwalimu akimfundisha mtoto mwenye mahitaji maalum. Mwalimu anaonekana akimsaidia mtoto kuchora akionyesha subira na huruma. Wote wawili wanaonekana kufurahia mchakato wa kujifunza ambao unasaidia kukuza uwezo wa mtoto.

Mwanafunzi mwenye ulemavu, mkubwa akijitahidi kujifunza akitumia mdomo wake kuandika akionyesha bidii na azimio la kupata elimu. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu jumuishi na kuwapa fursa sawa watu.

Mtoto mwenye ugonjwa wa Down akicheka kwa furaha, huku akicheza na mwanamke, labda mlezi au mwalimu kwa kutumia toy ya shanga za waya. Wote wawili wanafurahia wakionyesha umuhimu wa msaada na michezo katika elimu maalum kwa watoto wenye mahitaji maalum.

Huyu ni mwanafunzi mwenye ulemavu akitumia kompyuta kujifunza na kuandika daftari. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu ya mahitaji maalum na ujumuishaji na jinsi teknolojia inavyosaidia upatikanaji wa elimu kwa wote.

Watoto watatu ambao wanaonekana kuwa na mahitaji maalum wakishiriki katika shughuli ya kujifunza yenye mchezo wa bodi. Mtoto mmoja anaonyesha kitu kwenye bodi, huku wengine wakitazama kwa umakini. Wote wamevaa miwani na wanatazama kujifunza kwa njia shirikishi.

Msichana mwenye ulemavu akifurahia kuogelea akiwa na mwalimu au mkufunzi wake. Wote wawili wanaonekana wakifurahia na kutabasamu huku wakijifunza na kushiriki katika shughuli za maji. Hii inaonesha umuhimu wa ushirikiano na msaada katika mchezo na shughuli za kijamii kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mwalimu akishirikiana na wanafunzi watatu wadogo darasani, wote wakiwa wametabasamu. Wamekaa kwenye meza ndogo na nyuma yao kuna bao lenye alfabeti na namba. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza yenye furaha na jumuishi kwa elimu ya mahitaji maalum au elimu ya awali hapa nchini.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia fulana za buluu wakishiriki katika kikao cha mafunzo au warsha. Mwalimu anaonekana akitumia ubao mweupe kuelezea mada huku wakishiriki wakimsikiliza kwa makini. Ina dhihirisha umuhimu wa elimu maalum kwa watu wazima na mafunzo jumuishi.

Msichana mwenye ulemavu, akifurahia kusoma vitabu katika maktaba. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anatabasamu, huku akishika kitabu, akionyesha ujumuishaji katika elimu ya mahitaji maalumu.

Walimu wawili wakishirikiana na wanafunzi wawili wenye mahitaji maalum. Wanafunzi wote wawili wako kwenye viti vya magurudumu na wanacheza na vijiti vya rangi mbalimbali. Walimu wanaonekana wakiwasaidia na kuwaelekeza, mazingira yanaonekana kama darasa au kituo cha elimu maalum, kisisitizo; ujumuishi na msaada.

Mwalimu akimfundisha mtoto mwenye ulemavu kutumia kompyuta. Jambo linalo ashiria umuhimu wa elimu maalum. Hapa Kenya, juhudi zinafanywa kuhakikisha kuwa watoto wote, ikiwemo wale wenye mahitaji maalum wanapata fursa sawa za kujifunza kutumia teknolojia. Hasaa kupitia programu za elimu jumuishi na vyuo.

Mtoto mwenye ulemavu wa mikono akitumia mguu wake kushika penseli na kuandika darasani huku wanafunzi wengine wakiwa karibu. Inaonyesha mfano wa uwezeshaji na ushirikishwaji wa watoto wenye mahitaji maalumu katika elimu jambo muhumu kwa shule nyingi hapa jijini.

Msichana mdogo mwenye ugonjwa wa down akicheza kwa furaha na vyago vya rangi mbalimbali, labda akijifunza kuhusu maumbo. Ana miwani na anaonekana kufurahia shuguli hiyo.

Msichana mdogo mwenye nywele za asili akijifunza lugha ya ishara na mwalimu wake au mzazi. Msichana huyo anaonekana akimwangalia mwalimu wake huku akitumia ishara za mikono.

NO AUDIO TO THE RECORDING

Mwanamke akimsaidia mwanaume, mwenye ugonjwa wa down kuandaa kahawa. Hii inaashiria umuhimu wa elimu maalum, na ujumuishaji wa watu wenye ulemavu katika soko la ajira hapa mjini.

Mwanamke, pengine mwalimu au mzazi, akimsaidia mtoto mwenye miwani anayeonekana kuwa na mahitaji maalum kutumia kompyuta kibao. Wote wawili wanaonekana wakishirikiana kwa karibu. Ni kisisitizo muhimu wa elimu maalum na matumizi ya teknolojia katika kujifunza.

Hawa ni watu watatu ambapo mwalimu anawafundisha watoto wawili wenye shida ya kusikia .Wanatumia vifaa maalum vya kusikia ikionyesha jitihada za kuhakikisha watoto wote wanapata fursa sawa za elimu.

mtoto mwenye mahitaji maalum ambaye amekaa kwenye kiti cha magurudumu akishirikiana na mwalimu au msaidizi wote wawili wanaonekana wenye furahaa na mwalimu anaonekana akimsaidia mtoto kujifunza au kufanya shughuli fulani ikisisitiza huduma ya elimu maalum.

Huyu ni mwanamke mwenye urefu mdogo, akiandika kwenye daftari, akiwa na kompyuta mpakato, mbele yake mezani. Anaonekana akishughulisha na masomo au kazi, labda akiwa nyumbani.

Mwalimu anamfundisha msichana mdogo mwenye mahitaji maalum wakiwa wamekaa chini na kusoma kitabu. Kiti cha magurudumu kinaonekana nyuma kikisisitiza mazingira ya elimu maalum. Hii inaonyesha umuhimu wa kutoa msaada wa elimu inayojumuisha kwa watoto wote.

Wanaume wawili, wakitumia kompyuta mkononi, mmoja wao akionekana kuwa na ulemavu wa akili, na wote wakitabasamu, inaashiria ujumuishaji katika elimu, au mazingira ya kazi, ambapo watu wenye mahitaji maalum wanapatiwa fursa ya kujifunza, au kushiriki katika kazi.

Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu darasani akizungukwa na wanafunzi wengine. Hii inaashiria umuhimu wa elimu maalum na elimu jumuishi, ambapo watoto wenye mahitaji maalum wanapata fursa sawa ya kujifunza au kushiriki katika shughuli za shule.